Hili duka ndogo ambalo linapatikana mtaani, inauza vitu kwa reja reja vitu vidogo kama chumvi, sukari, mayai na maziwa, hili duka ukitaka kulipa unaweza tu.ia huduma ya mpesa.

Mtu anahesabiwa pesa, hizi ni noti za shilingi elfu moja. Kuna noti nyingi sana ambazo ziko chini ya meza. Hizi ni pesa ambazo mtu anaeza pata kama anafanya kazi.

Huyu ni mteja ambaye amelinunua gari jipya, ni gari la kifahari . Anakabidhiwa ufunguo wa hilo gari na ule ambaye anauza. Amefurahi sana kwa sababu atatembelea kwa gari jipya.

Hili ni duka kwa jina maarufu GSP milk liko mtaani, linauza maziwa na vitu ambavyo vinatengenezwa kwa maziwa. Wateja hufika hapa kwa wingi ili kuvinunua. Pia mwenye hili duka anangojea wateja ili awahudumie vizuri.

Haya ni magari mengi ya kibinafsi ambayo yameegezwa uwanjani, magari ambayo ni ya kifahari sana. Yameekwa uwanjani na mazingira ya hapa yanaonekana ni mazingira tulivu ndiposa wenyewe wameegeza hayo magari.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi ambayo hufika hapa ili kununua vitu. Pia kuna huduma ambayo inapeanwa na Mpesa. Huduma hii hupeanwa na safaricom agent .Hii huduma ni kutuma pesa na kupokea pesa.

Hiki ni kibanda kinachopatikana mtaani. Kinauza vitu vinavyohitajika katika mtaa huu. Unaweza pata mboga na matunda. Baadhi ya matunda ambayo yanapatikana hapa ni maembe na machungwa.

Kuna viazi vingi ambavyo vinauzwa katika hiki kibanda, hivi viazi vimepimwa tofauti tofauti kulingana na uwezo wa wateja. Viazi hivi ni ambavyo vinatumika kutengeneza mbaazi, pia kuna karoti na pilipili hoho.

Kuna kampuni nyingi ambazo zinapeana bima hapa nchini Kenya, moja wapo ya hizo kampuni inaitwa Kenya Orient. Hii ni kampuni maarufu ambayo inajulikana. Ukitaka kuwasiliana nao piga simu kwa *354#.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja. Kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta katika hizi noti. Shilingi elfu moja ndio noti kubwa sana katika jamhuri ya Kenya na inaweza kununua vitu vingi sana.

Car lockers ni kampuni maarufu ya kuuza magari. Iko mkabala wa ngong Road, inauza magari ambayo inatoa ng'ambo. Haya magari yote ni ya kifahari na wale ambao wananunua haya magari ni watu wenye fedha nyingi.

Hili ni gurudumu la gari ambalo limegeshwa karibu na uwanja. Gari hili linaenda kwa kasi sana na hili gurudumu bado ni jipya, limenunuliwa kutoka kwa kampuni za kutengeneza magurudumu.

Kibandani kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa, hasaa matunda na mboga. Hivi vitu vinatarajiwa kuuziwa wateja. Wateja hawajafika bado ingawa vitu vyote vimepangwa vizuri sana.

Haya ni matangazo ya biashara ya kampuni moja maarufu Mayfair Insurance. Mayfair Insuarance ni kampuni ya bima ambayo inajulikana kwa ubora wake wananchi wetu wanashauriwa wajiunge na bima hiyo.

Kuna viatu aina mbali mbali, size tofauti, rangi tofauti, ya wanawake na vya wanaume, hivi viko kibandani vinauzwa, ni bei kali sana, hivi viatu ni vipya na viko na dhamana kubwa.

Hili ni gari jipya aina ya matatu, linaweza kubeba watu wengi sana. Hili gari hununuliwa kutoka kampuni ya magari. Hili gari ukitaka kununua ni lazima uwe na pesa nyingi , unaweza kuchukua mkopo ili kununua ili gari.

milk ATM ni duka la kuuza maziwa. Ikiwa unataka maziwa ambayo siyo ya paketi, unaweza enda hapo na kununua haya maziwa. Unabeba chombo ambacho utakacho ekewa hayo maziwa ili uende nayo nyumbani.

Gari aina ya Mercedes Benz hutegenezwa na kampuni iitwayo Daimla Mercedes Benz. Hii ni kampuni iliazishwa miaka mingi iliopita. Hutegeneza magari ya kifahari na ambayo ni ya bei kali sana.

Bima ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, hapa nchini Kenya kuna makapuni mengi sana ambayo hututoa huduma ya bima. Kuna bima aina mbalimbali kama bima ya nyumbani.

Kuna ukosefu wa kazi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo vijana ambao wanamaliza shule wanashauriwa wasikae bila kufanya chochote, wanahimizwa wafanye biashara na wale ambao wakona baiskeli wafanye bodaboda.

Haya ni magari ya thamana kubwa sana. Ni magari aina ya Mercedes benz. Haya magari ni magari ambayo hutoka nchi ya Ujerumani. Ni magari ambayo ina magarama kubwa sana, na kila mtu wa kawaida hawezi...

Shilingi elfu moja ya Kenya, ni pesa ya dhamana mno, inaweza kutumika katika njia mbalimbali. Inaeza nunua vitu kama sukari kilo mbili, inunue mafuta ya taa, inunue chumvi, inunue pia mkate.

Siku hizi watu wengi hununua magari hasa magari ya kibinafsi. Wale ambao hawana pesa wanaeza endea mikopo katika benki ama wauze vitu zao ili waweze kununua gari ambalo linafaa katika huduma zao.

Magari haya yana dhamana kubwa sana. Magari ambayo yametolewa ng'ambo na ni ya bei ghali sana. Watu wengi hutamani kuwa nayo lakini huwezo hawana kwa sababu unahitaji pesa nyingi sana.

Kuna sarafu za taifa la Kenya. Kuna shilingi elfu moja pia kuna shilingi hamsini. Hizi ni pesa za Kenya ambazo zina dhamana kubwa. Shilingi elfu moja ndiyo noti kubwa katika taifa la Kenya.

Safaricom ni kampuni ya mawasiliano. Pia kampuni hii imeleta huduma za M pesa . Ni huduma ambayo unaeza tuma pesa au kupokea pesa. Hii huduma hupatikana mara nyingi katika duka ziko mtaani.

Mkurugenzi mmoja wa benki moja maarufu hapa nchini Kenya anawashauri wateja wake. Wateja wake wawili wamefika katika benki hiyo wanatafuta ushauri jinsi wanaweza kuchukua mkopo wa kununua gari.

Mpesa ni huduma ambayo inatolewa na kampuni ya Safaricom, Safaricom ni kampuni ya mawasiliano. Maduka mingi siku hizi yana mpesa services , kwa hivyo hili duka ambalo linaonekana hapa liko na mpesa services .

Magari mengi yameegeshwa. Haya magari ni magari ya dhamana sana. Ni magari ambayo yamegharimu pesa mingi kuyanunua. Haya magari yanaweza kuenda mwendo wa kasi sana na ni magari mazuri.

Leo ni siku ya soko, kuna watu wengi ambao wamefika sokoni siku ya leo. Kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Wanunuzi huitwa wateja na wamekuja kununua vitu kama matunda na vyakula vingine.

Hili duka ni ndogo ambalo linapatikana mtaani. Iinahudumia wateja ambao wananunua vitu ndogo ndogo kama sukari, majani na chumvi. Pia katika hili duka kuna huduma za Mpesa. Mteja yeyote ambaye anataka kutuma pesa kwa Mpesa anaeza fika katika hili duka.

Salmu ni jambo la maana katika maisha ya mwanadamu. Hasa watu wawili wanapokutana hushikana mikono vile hawa wanaume wawili wameshikana na hii inaonyesha upendo na furaha kati yao.

Wanaume kwa wanawake wamefika sokoni, wanaenda kununua vifaa mbalimbali wamefika kibanda kimoja ambacho kinauza matunda na mboga hiki kibanda kina vifaa vingi sana na kinauza vitu kama nyanya, karoti na vitunguu.

Nyanya, vitunguu, pilipili hoho, ndimu na matunda mengine, ni baadhi ya vifaa ambavyo hupatikana katika vibanda vingi sokoni. Vifaa hivi hukuwa kwa bei nafuu na watu wengi huenda kununua hivi vifaa.

Magari ya kifahari ambayo yameagizwa kutoka ngambo yanasafirishwa kupitia kwa barabara. Kuna gari moja kubwa ambalo linasafirisha haya magari na yanapelekwa pahali ambapo yatauziwa wateja.

Ukiwa na gari la kifahari ni muhimu kuchukua bima ni sababu hili gari ni gari la gharama nyingi. Kwa hivyo likipata ajali bima inawezakusimamia na huezi enda hasara.

Haya ni magari ya kifahari, yana nambari za usajili za nje za ng'ambo. Yako katika mnada wa kuuzwa, yako na rangi tofauti tofauti. Yeyote ambaye anahitaji gari la kifahari anaulizwa afike hapa ili aweze kununua.

Watu wengi wanapenda kununua maziwa yao katika vituo ya milk ATM.Siku hizi watu hawapendelei maziwa ya paketi, hawa ni wanaume na wanawake ambao wamefika hapa kununua maziwa na kwenda kupika chai.

Haya ni magari ya kisasa yameegeshwa katika shamba moja. Ni magari mengi na wenyewe hawako karibu. Haya magari ni magari ya pesa mingi. Na wenyewe ni kama ni matajiri sana.

Magari mapya yameegeshwa. Haya magari yametoka katika mataifa ya ng'ambo. Haya magari ni magari ya kifahari na ni magari ambayo yana dhamana kubwa sana. Yanaweza kununuliwa kwa pesa nyingi sana.

Maziwa huuzwa katika sehemu mbalimbali. Siku hizi watu wengi hawapendelei maziwa ya paketi. Watu huenda katika vituo maalumu vya kuuza maziwa ambavyo vinaitwa milk atm .

Gari aina ya Toyota hIlux imeegeshwa katika shamba. Hili gari ni gari nzuri sana na linaweza kubeba mizigo. Watu wengi hasa wakulima hupendelea hili gari ili kubeba mazao yao kutoka shambani.

Haya ni magari ambayo yanauzwa. Haya magari yanahitaji wateja na ni magari ya kifahari. Ukitaka kuyanunua haya magari ni lazima uwe na pesa na unaweza pata mkopo ili kuyanunua.

Kenya kuna sarafu mbalimbali, kuna pesa ya shilingi mia moja, kuna pia ya shilingi elfu moja na pia mia tano. Hizi ni pesa ambazo zimeidhinishwa kutumika katika jamhuri ya Kenya.

Hapa ni sokoni kuna watu wanauza vitu mbalimbali. Kuna muuzaji ambaye ni wa kike anauza matunda, anauza mboga kama pilipili hoho. Pia anauza nyanya pia anauza vitunguu.

Ni sokoni, na kuna watu wengi ambao wamekuja kununua vitu. Hapa kunauzwa vitu nyingi ambazo zinafurahiwa na wateja. Kuna vitu za plastiki kama viti, ambavyo wanauza.

Bima ni kitu cha maana katika maisha ya mwanadamu. Kuna aina mbalimbali za bima ambazo hutolewa na makampuni mbalimbali. Mojawapo ya kampuni ambayo hutoa bima katika jamhuri ya Kenya ni CIC Family Medisure .

Serikali ya Jamhuri ya Kenya inajaribu vilivyo kuzuia ufisadi, inasisitiza kwamba mtu yeyote anatelipia huduma zozote za serikali ni lazima atumie mtandao maarufu unao itwa e citizen .

Kuna huduma mbalimbali ambazo hutolewa na kampuni za bima. Ukitaka maelezo zaidi unaeza simu kwa nambari 1234567890.

Gari lenye usajili nambari KDK imeegeshwa kando ya nyumba. Hili ni gari nzuri sana. Linaonekana ni gari jipya na ni la kifahari. Linaweza tumiwa na watu kusafiri.

Kuna maduka mengi ambayo yanauza vitu tofauti. Kuna pia katika hayo maduka mpesa ambapo wateja wanafika na kupata huduma za mpesa. Barabarani kuna mtu anaendesha texi ambayo ni ya kisasa.

Kwa sababu ya uchumi mbaya katika taifa la kenya maduka mengi yamefungwa kwa kukosa wateja. Moja wapo ya maduka hayo ni Amani General Shop. Hili ni duka ambalo lilikosa wateja na mwenyewe akalifunga.

Kuna magari ya kifahari ambayo yanauzwa hapa. wateja hufika hapa ili kuyanunua. Haya ni magari ambayo pesa yake ni ya juu sana, kwa hivyo mara nyingi wale ambao wanunua haya magari ni matajiri.

Watu wengi hujivunia ikiwa ana gari la kifahari. Haya magari ni magari ya pesa mingi na wale ambao wanataka kuwa na haya magari ni lazima ufanye bidii iliupate pesa za kutosha za kununua haya magari.

Bima ya afya ni bima ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni lazima tuchukue bima ili tujikinge na lolote ambalo linaweza kupata, tukiwa wagonjwa tupate na pesa za kwenda hospitali ili tusikose matibabu.

Jubilee insurance company ni kampuni ya bima inahudumia wateja wengi sana. Ni kampuni nzuri sana na haijawacha hata wamama nyuma. Wamama wajawazito wanaweza shughulikiwa na hii kampuni wakati wanajifungua.

Wanabiashara huuza nguo katika soko kuu la Gikomba. Hili ni soko ambalo ni maarufu sana katika jamhuri ya Kenya. Wananchi huenda kupata nguo kwa bei nafuu katika hili soko.

Bima ya afya ni muhimu sana katika maisha yetu. Kila jamii inashauriwa iweze kupata bima ya afya. Unaweza enda kwa kampuni mbalimbali ambazo zinatoa hii bima. Mojawapo ya hizi kampuni ni Healthy insurance .

Maziwa ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Watu wengi hutumia maziwa na vitu ambavyo hutokana na maziwa. Kwa mfano maziwa yakipelekwa katika makampuni ya maziwa hutengeneza vitu kama yoghurt .

Hili ni duka kubwa ambalo linauza vitu vingi kwa wateja wake. Kwa wakati huu wateja hawajafika katika ili duka. Duka ili pia lina huduma ya M-pesa. Ukitaka kutuma pesa ama kupokea pesa unaenda katika ili duka na unahudumiwa.

Wana bodaboda wako barabarani wanaendesha wateja wao. Watu wengi siku hizi wanatumia bodaboda kama usafiri ndio sasa wanabodaboda wanashauriwa kuchukua bima ya usafiri ili kukinga wateja wao.

Kuna noti nyingi za shilingi elfu moja. Shilingi elfu moja ni noti kubwa katika taifa la Kenya na unaweza nunua vitu mingi ukitumia noti ya shilingi elfu moja. Unawza nunua majani, ununue chumvi, na ununue mkate na pia ununue vitu vingine.

Kuna aina mbali mbali ya makampuni za kutoa bima, kuna kampuni kama AAR insurance ambayo hutoa bima ya afya. Ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Ukichukua hii bima ukiwa mgonjwa unaweza tibiwa kwa hospitali yoyote.

Haya ni mazao mbalimbali kutoka kwa mkulima ambaye ni wakale sana. Ametoa mazao mengi ambayo anauza baadhi ya mazao haya ni kabeji, vitunguu, sukumawiki na pia kuna nyasi za ng'ombe.

Maduka mbalimbali yanapatikana katika eneo hili, kuna duka la M-pesa, pia kuna duka la kubadilisha pesa za Kenya ama nchi ingine yoyote katika huu ulimwengu. Kuna duka pia la kutenda...

Hili ni duka la jumla ambalo huuza viatu. Viatu hivi ambavyo viko katika hili duka hutumika hasa kwa kupiga mchezo wa skating na bei huwa ya juu sana.

Biashara vya vinyago ni biashara vizuri sana. Hasa wateja wa hii biashara ni watalii. Hukuja na kununua hizi bidhaa na kupeleka katika nchi zao. Unaeza pata pesa nyingi ukiuza hizi bidhaa.

Haya ni magari madogo ambayo yamebebwa na kusafirishwa na gari kubwa. Ni magari ya kifahari lakini bei yake ni nafuu. Wale ambao wananunua wanahitaji kuenda kuyanunua.

Watu wengi ambao hawana ajira wameenda katika biashara ya Mpesa. wanafungua duka la mpesa ambalo mtu anaeza enda hapo kutuma pesa ama kupokea pesa ambazo ametumiwa.

Maziwa yanauzwa katika ili duka. Ili ni duka la jumla ambalo linauza pia vifaa ambavyo vimetegenezwa kutoka kwa maziwa. Kuna vitu kama yoghurt ambayo inapedwa na watu wengi sana asa watoto.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, hii noti ina dhamana kubwa, inaweza nunua vitu mbali mbali, inaweza nunua chumvi, inunue sukari, inunue mafuta ya kupika na pia ibaki nauli kuenda safari.

Magurudumu ya gari, ni muhimu sana kwa gari. Yanafaa yawe mpya, na yawe yanaeza kushika barabara vizuri. Ikiwa gurudumu limeisha, ni hatia kutembeza gari lako katika barabara ya Kenya, kwa sababu ukikutana na polisi watakushika.

Kampuni ya Shimini Insurance ni kampuni ambayo hutoa huduma ya bima. Ukitaka huduma ya bima ya ajali, piga simu kwa nambari sufuri saba, tisa nne , tano nane, tisa tisa, sufuri tano.

Pesa ina faida nyingi katika maisha ya mwanadamu. Wake watu ambao wana pesa wanaishi maisha mazuri sana. Unaweza jinunulia gari mzuri ambalo ni gari la kifahari ukiwa na hilo gari ata maisha yako yatakuwa rahisi.

Katika soko kuna vifaa vingi ambao huuzwa. Kuna vyakula, matunda na vitu vingine ambavyo watu wanahitaji. Kwa hivyo, kila siku ya soko watu hufurika sokoni kutafuta vitu ambavyo watu wanahitaji katika maisha.

KAtika soko utapata vibanda ambavyo vinauza vitu mbalimbali, utapata kuna vibamnda ambavyo huuza matunda na mboga. Baadhi ya mboga ambazo huuzwa ni nyanya na vitunguu. Pia kuna mboga kama kabeji na karot.

Watu wengi wako sokoni, wanauza vitu mbalimbali ambavyo vina dhamana kubwa sana. Watu akitaka kuenda kununua kitu anaeda hapo na anapata kile anachotaka kununua.

Bima ya afya ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, watu wengi wanahimizwa wachukue bima za afya kutoka kampuni mbalimbali. Kampuni moja amabyo hutoa bima ya afya ni kampuni iitwayo mayfair insurance.

Benki ni muhimu sana katika biashara. Benki nyingi hutoa huduma za kubadirisha sarafu. Unaeza kuwa na sarafu za kigeni na ubadilishe na sarafu za Kenya, kwa mfano unaeza kuwa na euro, uwe na dola au uwe na yeni ya Japani.

Magari ya kifahari yameegezwa katika mazingira tulivu, inafanya maisha ya mwanadamu kuwa tulivu kama ukinunua gari ya kifahari, pia maisha yako yatakuwa tulivu kama mazingira.

Uvuvi ni kiteka uchumi kwa watu wengi hasa wale wanaishi karibu na ziwa Victoria. Wao huvua samaki na hawa samaki huwauzia watu wengi sana, samaki ni chakula cha maana katika mwili ya wanadamu.

Kuna makampuni mengi ya mawasiliano hapa nchini Kenya. Kuna kampuni kama Airtel money , kuna kampuni ya Safaricom ambayo imeanzisha huduma za mpesa. Mpesa husaidia watu wengi ambao wanajihusisha na biashara.

Magari ya kifahari yameegeshwa kando ya barabara haya ni magari ambayo bei yake ni ghali. Wale wambaye wanapendelea haya magari ni matajiri. Ikiwa unataka hili gari ni lazima ulipe gharama ya juu.

Duka la New General ni duka mzuri sana. Mhudumu anahudumia wateja wake ambao wanapata huduma mbali mbali. Anauza vitu mbali mbali ikiwemo chakula, na pia anauza simu, na pia anauza kadi za simu.

Kuna biashara aina nyingi, kuna biashara kama ya kuuza nguo, kuna biashara ya teksi na pia kuna biashara ya kuuza vyakula. Wananchi wanashauriwa waimarishe biashara zao kwa kupata pesa kutoka benki.

Katika masoko kuna vitu vingi ambavyo huuzwa. Watu wengi huuzia vitu vyao katika vibanda, ukienda utapata vibanda vya mboga, matunda na nguo. Vibanda hivi vina watu wengi sana.

Akina mama wengi siku hizi wanafanya biashara, hasa kuuza mboga na matunda. Huyu mama ambaye anauza vitunguu hupata pesa nyingi sana. Anapata vitunguu kutoka nchi ya Tanzania, anakuja kuuza hapa nchini Kenya.

Kuna kazi nyingi katika karakana za kutengeneza mabasi, ama kwa hakika mabasi ni magari ambayo hubeba abiria wengi. Kwa hivyo wakati magari haya huundwa, yanachukua muda mrefu.

Magari ya kifahari ni magari ambayo yanapendwa sana. Magari ambayo yana starehe nyingi. Watu hukimbikia haya magari. Na ukiwa huna pesa za kununua haya magari unaweza pata mkopo katika benki.

Vinyago na vifaa mbalimbali vya urembo vinauzwa hapa. Hivi vitu hutengenezwa kupitia mikono na ni vitu kutoka Afrika. Kuna mtu ambaye anauzia watalii. Watalii wanapenda hivi vitu sana.